Mwanamke yuko kwenye chumba cha kufanyia mazoezi, ameketi kwenye kiti. Kando yake kuna vyuma vyenye sahani mbalimbali ya kufanyia mazoezi.

Kwenye mchezo wa riadha kunaonekana mwanariadha mmoja ambaye amebeba mkuki wa kurusha na ako na ulemavu wa miguu amekalia baiskeli yake spesheli ambayo anaitumia kukimbia nayo kidogo ndio aweze kurusha mkuki.

Wachezaji hawa wa hizi timu zote mbili wanaonekana kuwa na ulemavu kwenye miguu yao na wanashiriki kwenye mchezo wa kadada wakiwa na fimbo zao za kutembelea.

Aliyekuwa governor wa Nairobi, Mbuvi Mike Sonko, na wanariadha wa dongi ambao ni walemavu kwenye miguu, ambao wako tayari kwenda kushiriki kwenye mashindano ya dongi.

Aliyekuwa waziri wa elimu, Ezekiel Machogu anaonekana kuhutubia umati ambao uko mbele yake.na nyuma yake kuna bango ambalo limeandikwa elimu spesheli ya watoto walio na ulemavu mbalimbali.

Viti pamoja na madawati yamepangwa vizuri humu ndani na huku mbele kunaonekana kuna tarakilishi kuonyesha kuwa humu ndani kuna darasa ambamo wanafunzi wanakuja wanasomeshwa jinsi ya kutumia tarakilishi hizo na teknolojia ya kisasa.

Kibango kimebandiwa kwenye mlango huu kinacho andikwa kuwa akustahili kuwa na njia huku ya wanafunzi. Kuonyesha hili ni jengo ambalo lina milikiwa na walimu ama lina milikiwa na uongozi wa shule.

Wanariadha wa kutoka Kenya wanaonekana wakiwa na shida ya macho, na wanashiriki katika mbio za riadha wakiwa na viongozi wao wanaowaelekeza kwenye mbio hizo.

Wachezaji hawa wa mpira wa kandanda toka timu mbili tofauti wanaonekana waking'ang'ania mpira huu wa kandanda ambao unachezwa na wachezaji ambao wako na ulemavu wa mguu.

Shule ya chekechea unaonekana kuchorwa michoro mbalimbali. Na mbele yake kuna maua ambaye yamepandwa na mbele ya maua kuna uga ambao umepandwa nyasi na unaonekana.

Pango kubwa limechorwa, mshale unaonyesha kuenda upande wa kushoto na hilo pango limeandikwa 'High school office' kuonyesha mahali afisi ya shule ya sekondari inapatikana.

Bango kubwa ambalo limegongelewa kwenye ukuta, mojawapo ya madarasa ama jengo ya shule ambamo inaonyesha vigezo mbalimbali ambavyo inahitajika kwenye shule hiyo.

Mwanamke ambaye ni mwanariadha , anaonekana amekaa kwenye kiti na miguu yake miwili imelemaa na kando yake kuna kifimbo ambayo anatumia kutembelea na amekua hapa ili kushirikikwenye riadha ya walemavu.

Afisaa wa serikali anaonekana akihutubia umati kuhusu elimu ya watoto walio na ulemavu wa macho, miguu, mikono au maskio.

Kitabu fulani ambayo kwa ukurasa huu inaonyesha magari aina mbali mbali yanayoonyesha usafiri alafu kuna lori kuna gari moshi na kuna baiskeli kuonyesha vifaa mbalimbali vya usafiri.

Timu ya kitaifa ya kenya wa wachezaji waliokuwa na ulemavu wa miguu ,wako kwenye mashindano ya mpira wa kandanda kwenye nchi zingine.

Kituo cha watoto wenye wako na shida ya kuskia kinacho julikana kama Kenya Society For Deaf Children, inafunguliwa na mmoja wao wa wafanyakazi wa serekali anayeitwa Harry K Kimtai.

Ubao mweupe ambao umeandikwa tarehe mwezi na mwaka na chini yake umeandikwa swali ambalo limeuliza namna samweli alimjibu mungu wakati alimwita, kuonyesha hapa kwenye darasa la chekechea.

Kwenye darasa kunaonekana bango kubwa ambayo imechorwa saa ya ukuta na imeekwa kwenye ukuta wa darasa hio na kuna maandishi mbalimbali ambayo yanaonyesha masaa mbalimbali.

Wanariadha wakenya wanaonekana wakiwa na sherehe kubwa, ambamo wameshinda riadha zao na wako kwenye idara ya wale ambao hawana uwezo wa kuona.

Vifaa ambavyo watoto huchezea, vinaonekana kutengenezwa ili kuonyesha kuwa watoto watakuwa wanakuja hapa ili kuchezea mchezo yao mbali mbali ndio watulie.

Viti na madawati mbalimbali pamoja na tarakilishi huonyesha kuwa kuna darasa ambalo linafanyiwa humu ndani na watu wanasoma kuhusu teknolojia ya kisasa.

Kwenye ukuta kuna siku za wiki ambazo zimeandikwa kuanzia Jumapili hadi Jumamosi kuonyesha hapa ni ndani ya darasa la wanafunzi wa chekechea.

Mwanariadha ambaye akona ulemavu wa miguu anaonekana akitumia baiskeli yake maalum kushiriki kwenye mbio za wanariadha ambao wakona ulemavu huo.

Wakimbiaji wawili wanaonekana wakikimbia, mmoja mwenye ako kwa upande wa kulia anaonekana ako na shida ya kuona, mwenye ako upande wake wa kushoto anamwelekeza kwenye hizo mbio.

Mama anayo onekana kuwa na ulemavu wa miguu, ako kwenye baiskeli yake maalum na anashiriki kwenye mbio za walemavu katikati ukumbi mmoja .

Majengo yanaonyesha michoro ya wanyama mbalimbali kwenye ukuta kuashiria ni shule ya chekechea ambayo inaanzishwa ama inaendelea kutumika na wanafunzi wa chekechea.

Kwenye uga moja wa riadha unaonekana mwanariadha ambaye ako na ulemavu na anashiriki kwenye riadha ya kuruka umbali wa mchanga, na anaonekana akikuja kwa kasi zaidi ili akaweze kuruka mchanga huo.

Karatasi ambayo inaonyesha mtihani wa darasa la chekechea na inaonekana mwanafuzi huyu kwenye ukurasa huu amepata maswali mawili tu na ameanguka maswali kadhaa ambayo anastahili aonyeshwe na mwalimu baadaye.

Kitabu cha gredi ya pili ambacho kinaonekana kimechorwa michoro mitatu ambayo ni ya watoto na kimeandikwa maandishi maalumu ambayo yanaonyesha ni kitabu kinachohusu afya, usalama na maadili.